Aina mbalimbali za mboga ambazo zimepandwa kwenye mabomba katika kile tunachokiita kilimo cha hydrophobi . Mbomba yana mashimo ndani yake ambayo mboga hupandwa na mabomba haya yamepangwa kwa safu moja baada ya ingine.

Hapa tunaona ukulima wa kisasa ambao unatumia teknologia mpya. Tuko kwenye chumba kubwa ambayo ina mabomba ambayo mboga imepandwa ndani kwa mpangilio mwema.

Aina ya ukulima ya umwagiliaji maji, ambayo mimea huwekwa katika aina ya beseni iliyo jaa maji na tunaweza kuona kwamba kuna mimea tofauti tofauti kwa hiyo beseni.

Mabomba tofauti, yaliyopangwa kwa mlolongo, ambapo moja iko juu ya nyingine, na kuwekwa kwenye fremu. Wamezitoboa mashimo kwenye bomba mahali ambapo wameweza kupanda mboga.

Nyumba ya mbao ambayo iko na kuku wengi sana, kuku wenye rangi ya kahawia. Kuku wengine wako juu na wengine wako chini na pia tunaona vifaa ambavyo vinatumiwa kuwalisha vikiwa vimetapakaa au vimepangwa kila mahali.

Mkono unaonekana ukichagua na kukusanya vitunguu kutoka kwenye rundo kubwa la vitunguu na kuviweka kwenye kreti ya rangi ya buluu.

Shamba kubwa, ambalo ni pana, na lina mazao mengi yanayostawi tena sana. Yamepandwa kila mahali, kutoka mwisho mmoja hadi huu upande mwingine.

Shamba linalolima migomba ya ndizi kwa wingi. Tunaweza kuona miti mingi ikiwa imejipanga kwenye mstari mmoja baada ya mwingine, na yote ina migomba mikubwa ya ndizi.

Mkulima ambaye anafanya kilimo cha viwanda. Kwenye kipande chake cha ardhi. Ameweka nguzo nyingi na nyuzi ili mimea zake ziweze kutegemea.

Jengo kubwa, lenye maelfu ya kuku, imewekwa vifaa vya kulisha kuku, na mabomba ya kuwapatia maji ndege hao, siku nzima. Inamwangaza wa kutosha, na pia inaingiza hewa vizuri.

Shamba kubwa ambalo lina mimea mingi ambayo impeandwa kwa safu kamilifu. Tuna trekta kubwa ambalo linavuta mashine ya kulima inayofanya kazi shambani ili kuhakikisha kwamba iko kwa njia mzuri.

Ndani ya shamba la viwanda, ambalo hupanda maua kwa kiwango kikubwa. Wafanyikazi ambao wamevaa overall na aproni wanashughulika wakichagua maua tofauti.

Shamba kubwa la mahindi ambalo linaonekana kijani na lenye afya sana. Pia tunaona miti iliyotawanyika katikati ya shamba la mahindi.

Mwanamke aliyevalia blauzi nyeupe na sketi ya buluu pamoja na kitambaa nyeupe kichwani, amesimama katikati ya shamba la kahawa na miti mingi ya kahawa iliyojaa matunda. Baadhi ni kijani kuonyesha baado haziko tayari na zingine ni nyekundu kumaanisha kuwa ziko tayari kuvunwa.

Ukubwa ambayo ina mimea mingi ambayo hupandwa ndani. Tunaweza kuona wanatumia umwagiliaji kwa njia ya matone kumwagilia mimea maji. Pia, tunaona mabomba madogo yanayotoa maji kutoka pande mmoja hadi pande mwingine.

Tunaona vitunguu vingi vimemwangika chini, huku kuna mtu amesimama pembeni akiwa amevaa sadari. Pia, tuna magunia mengine hapo kando ambayo bado hayajafunguliwa.

Banda kubwa la kuku ambalo hutumika kufugia kuku kwa kiwango kikubwa cha viwanda. Tuna kuku wengi ambao wote ni weupe. Banda kina mwangaza mzuri na malisho ya kupeleka chakula na maji kwa kuku.

Shamba kubwa la viwanda ambalo lina mwanga mzuri na wa kutosha na hapo ndani kuna aina mbali mbali za uyoga mweupe. Wamejaza chumba mzima. Tuna rafu tofauti, na zote zina aina hii ya uyoga.

Ukulima aina ya umwagiliaji maji kwa matone ambapo kila mmea inapata kuekewa maji kibinafsi. Tunaona mitambo la tone la maji ikitoka ikimwagika kuenda mchangani.

Mkulima ako shambani akifanya kazi kwa mfumo wake wa umwagani maji wa matone. Tunaweza kuona maji yakitiririka kila mahali na kumwagikia mimea.

Mwanaume ambaye amevaa kofia katikati ya shamba ambalo limelimwa, ameinama na anaweka mifumo ya umwagiliaji maji kwa njia ya matone kwa shamba. Tunaweza kuona mabomba marefu na viunganishi tofauti ili kuwezesha mtiririko wa maji, kando ya shamba imepangwa na miti na vichaka.

Mwanaume aliyevaa uvaroli ya blue na kofia yuko kwenye harakati za kuweka mfumo wa umwagiliaji maji. Tunaweza kuona mabomba makubwa ya kijivu yanayotoka mwisho mmoja hadi mwingine na mabomba madogo meusi ambayo yatasambaza maji kwa mimea mara tu yatakapokamilika.

Mfumo wa umwagiliaji ambao una bomba kubwa lenye viunganishi tofauti vya mabomba madogo ambayo huruhusu maji kuenda kwenye mimea shambani ili kuweza kumea.

Shamba kubwa ambayo kilimo ya umwagiliaji maji inaendelea. Kuna mabomba tofauti na mingi sana ambazo zinamwaga maji kwenye mitaro ambazo zimetengenezwa ili kupitisha na kueneza maji ambapo panafaa.

Shamba la mboga, mboga ambazo zimenawiri na kuonekana vizuri. Tunaona wanatumia njia ya umwagiliaji maji wa matone ili kuhakikisha ya kwamba mboga zimekuwa na maji wakati wote.

Shamba kubwa linalotumia umwagiliaji wa vinyunyizio kama njia ya kumwagilia mimea maji, bomba linapita na baadhi ya vinyunyizio vilivyounganishwa nalo.

Shamba kubwa sana na linalostawi, ambalo limewekwa mfumo wa umwagiliaji kwa njia ya matone. Tunaweza kuona mabomba mawili katika kila safu yakitoka ardhini, halafu yanasambaza maji kwenye mimea.

Shamba kubwa ambayo iko na mimea ambayo infanya vizuri sana na hapa juu tunanaona njia ambayo inasaidia kumwagilia hizo mimea maji ili ziweze kunawiri zilivyo nawiri.

Aina ya mfumo wa umwagiliji maji ambao una mabomba mengi madogo yaliyopangwa kwa namna tofauti. Upande wote tuna mimea inayostawi kwa sababu ya kupokea maji mengi.

Uwekaji wa umwangiliaji maji wa matone ambao umwekwa kwenye shamba lililolimwa vizuri. Tunaweza kuona mabomba yanayotoka pande moja hadi nyingine na yote yameunganishwa kwenye bomba kuu.

Shamba kubwa sana ambalo limelimwa vizuri na tuna mimea ambayo imepandwa kwa safu moja. Katikati tunaweza kuona bomba linalosambaza maji kwa mimea kwa kutumia njia ya umwagiliaji maji ya vinyunyizio.